Mwanamke mmoja amesimama mbele ya ubao akionekana kuandika na kueleza jambo fulani, wakati wengine wamekaa kwenye benchi wakimsikiliza kwa makini. Dirisha kubwa upande wa kulia linapenyeza mwanga wa asili likifanya mazingira ya darasa yaonekane wazi. Rangi ya ukuta, mchanganyiko wa kijani na kahawia inatoa hisia na utulivu, na mazingira yanayofaa kwa kusoma.

Tukio la kitaaluma ambapo kundi la washiriki wameketi darasani, wakimsikiliza mtu aliyesimama mbele akiwasilisha mada au kutoa mafunzo. Mzungumzajia anaonekana akiwa na sura ya kujiamini, akieleza jambo kwa kina mbele ya washiriki waliokaa kwa utulivu, wakimfatilia kwa umakini.

Watu kadhaa waliokaa kwenye meza kubwa, wameshirikiana kwenye shughuli ya kilimo au kazi ya pamoja. Mtu mmoja akiwa amesimama karibu yao, akionekana kutoa maelekezo juu ya jambo fulani, vitabu na karatasi mezani vinaashiria kuwa ni shughuli ya kielimu, au mjadala. Mandhari ya chumba inaonekana kuwa ni cha kisasa chenye mwangaza wa kutosha kutoka madirishani.

Eneo la darasa lenye mwanga wa kutosha, limejaa wanafunzi walioketi kwa utulivu wakimuelekea mwalimu ambae amesimama kwa kujiamini mbele ya ubao mweusi uliondikwa kwa chaki. Sare zao za shule rangi ya zambarau na njano zinaaangaza ndani ya chumba hicho cha kujifunzia, zikitoa taswira ya umoja na nidhamu.

Sehemu ya jengo la nje la kisasa, lililojengwa kwa saruji likiwa na ukuta wa kijivu unaotazama upande wa njia ya udongo. Ukuta huo una madirisha na milango ya chuma, na katika baadhi ya sehemu kuna nguzo za chuma zinazosaidia paa la jengo.

Jengo refu la elimu lililojengwa kwa msingi wa kisasa, ukiwa na vyumba vya madarasa vilvyopangwa kwa mstari mmoja, likiwa na paa la bati na kuta za rangi ya manjano iliyochanganywa na rangi ya kahawia ya milango na madirisha. Mbele ya jengo hilo kuna ua uliotunzwa vizuri kwenye nyasi za kijani kimechi.

Jengo la ghorofa lenye paa la bati linaloonekana kuwa ni makazi au ofisi katika mazingira ya mjini au pembezoni mwa mji. Kuta zake zina rangi ya upau uliopauka, na lina madirisha ya vioo pamoja na milango yenye kila ghorofa. Upande wa kulia kuna ngazi za wazi, zinazopanda hadi ghorofa ya juu, ishara ya upatikanaji wa nafasi ya juu bila kutumia ngazi za ndani.

Maabara ya kisasa yenye meza za kazi zilizoandaliwa kwa ajili ya majaribio ya kisayansi. Kila meza inaonekana kuwa na bomba la maji, shemu ya kuwekea vifaa na sehemu yakutosha kwa wanafunzi au watafiti kufanya kazi zao kwa usalama na ufanisi.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha na mandhari tulivu. Wanafunzi wamekaa kwa umakini wakimwelekea mwalimu anayesimama mbele ya ubao. Viti vya mbao vilivyopangwa kwa mpangilio, vinatoa hisia ya mazingira rasmi ya kusomea, huku wanafunzi wakiwa kimya kuskiliza, wakichukua maarifa kwa makini.

Mwalimu amesimama mbele ya darasa akitoa maelezo kwa wanafunzi. Anaonekana akitumia vifaa maalumu ya kufundishia, huku picha kwenye skrini ikionyesha vipengele vya kitaaluma. Wanafunzi kadhaa wameketi kwenye madawati yao wakimsikiliza mwalimu kwa makini, wakiwa wamevalia sare za shule zenye rangi ya samawati na nyeupe, kuashiria nidhamu na utaratibu wa taasisi ya elimu.

Darasa la shule ambapo wanafunzi wameketi kwa mpangilio mzuri kwenye madawati yao wakiwa wamevalia sare za rangi ya zambarau na njano, mbele ya darasa mwalimu amesimama karibu na ubao wa chaki akielekeza wanafunzi huku akitumia mikono kusisitiza maelezo ya masomo.

Watu kadhaa wakiwa wameketi kwenye meza kubwa wakitumia komputa mpakato katika mazingira ya kisasa yanayo fanania na darasa la teknologia au maeneo ya kujifunzia wengine wanatumia vifaanya kuandikia wakiwa makini kuchambua, kuandika na kufuatilia kazi fulani.

Watu kadhaa wakiwa ndani ya chumba maalumu cha kujisomea huenda ni maabara au chumba cha tehema, osifi ya mafunzo au kituo cha kazi. Watu wameketi wakitumia kompyuta, huku mmoja akiwa amesimama akiwa amevaa barakoa na mikono yake ikiwa imejikunja kifuani.

Kikundi cha watu watatu wakiwa karibu na meza yenye vifaa mbalimbali vya kieletroniki na kiufundi. Kila mmoja anaonekana kushughulika na kazi kwa makini, mmoja akiwa anachunguza kipimo cha umeme mwingine akishika waya au kifaa cha kuunganishia huku watatu akiwa kwa makini kufuatilia hatua zinazoendelea.